Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponiki unaonekana ukiwa na mabomba meupe yaliyopangwa kwa ngazi tatu. Kila bomba likiwa na matundu yenye mimea midogo ya kijani na zambarau. Mabomba hayo yamewekwa juu ya fremu ya mbao ya rangi ya kahawia na maji yenye virutubisho hupita ndani.

Mwanamke mmoja amesimama ndani ya chafu yenye paa la plastiki akichunguza mimea inayokuwa kwa mtindo wa bustani ya wima. Amevalia shati la miraba mekundu na meupe juu ya fulana nyeupe na mikono yake inanyooshwa mbele akiguza au kutunza majani ya mimea hiyo michanga.

Mboga za majani zimepandwa kwenye chombo cheusi kilichowekwa juu ya meza ya mbao zikiwa na majani mengi ya kijani kibichi yanayoonekana kuwa yamekomaa. Chini ya chombo hicho kuna ndoo nyeupe na bomba linaunganisha sehemu ya juu na ndoo hiyo, labda kwa ajili ya mfumo wa umwagiliaji au kilimo cha maji.

Mimea safi yenye majani ya kijani kibichi na nyekundu imepandwa ndani ya chafu kwenye mfumo wa hydroponiki. Mboga hiyo imewekwa kwenye matangi meupe yaliyojaa maji na mabomba ya samawati yanayoonekana yakizungusha maji na virutubisho.

Safu nafhifu za mabomba meupe zenye matundu zimepangwa kwa usawa zikibeba mimea midogo ya kijani kibichi. Kila mmea una majani mengi yaliyochanua yakiwa na afya njema na rangi angavu. Mizizi ya mimea hiyo imezama ndani ya mfumo wa maji uliojaa virutubisho badala ya udongo.

Mimea ya majini inamea kwenye beseni kubwa la plastiki ya samawati lililojazwa maji na kufunikwa juu na tabaka zito la mimea midogo ya kijani kama azola. Ndani ya beseni hilo kuna sufuria zenye mimea mikubwa kama taro yenye majani mapana ya kijani.

Mfumo wa kilimo wima unaotumia rafu za chuma zenye ngazi tatu unaonyeshwa. Kila ngazi ina mabomba meupe ya plastiki yenye matundu, ambapo mimea ya mboga imepandwa. Juu kabisa, mboga za kijani kibichi imemea vizuri na kwa wingi.

Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki, ambao umewekwa ndani ya chafu kwenye kuta za mbao, na paa linaloruhusu mwanga kupenya. Mabomba meupe mawili yamepangwa kwa usawa kila bomba likiwa na mashimo ambaye yanashikilia mmea ndgo ya kijani kibichi.

Mimea aina ya mboga yenye majani mabichi imepangwa katika mfumo wa kilimo wa kisasa usiohitaji udongo mizizi yao mirefu meupe inaningia kuelekea kwenye maji yaliyo wekwa kwenye beseni chini muundo wa plastiki mweupe unaoshilikia mimea hiyo juu ya uso wa maji.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki unaonekana ukitumiwa kukuza mimea ya strawberry katika muundo wa wima. Mimea hiyo imepandwa kwenye mabomba au mifereji maalum ambapo mizizi yake inaning'nia ndani ya vyombo vidogo, vilivyowekwa kwenye miundo hiyo.

Mabomba meupe yamepangwa kwa usawa juu ya miundo ya chuma. Kila bomba likiwa na matundu yaliyopandwa mimea ya mboga. Chini yao kuna bomba kubwa la samawati linalosaidia kusafirisha maji na virutubisho.

Huu ni mfumo wa kilimo unaofanywa ndani ya nyumba, ukiwa na rafu ya ngazi tatu iliyotengenezwa kwa mabomba vyeupe ya plastiki. Kila ngazi ina mabomba yaliyolazwa kwenye mashimo madogo, ambapo mmea umepandwa kwa mpangilio.

Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki, ambapo mboga hukuzwa bila kutumia udongo. Mabirika mawili ya plastiki ya rangi ya samawati, yamekatwa juu yakiruhusu mashimo yaliyoshikiliwa na vikombe vyeupe kuunga mizizi ya mimea.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki wa wima una minara minne mieupe ya plastiki. Kila moja ukiwa na mashimo madogo yaliyo katika safu wima ambapo mimea midogo ya kijani inamea.

Mfumo wa kilimo wa haidroponiki umejengwa kwa mabomba ya plastiki yenye rangi nyeupe na kijivu yaliyopangwa kwa ngazi tatu, ambapo kila bomba limetobolewa matundu ya kupandwa mimea. Katika ngazi ya juu kuna mboga zenye majani marefu membamba.

Ndani ya kitalu cha kisasa kinachotumia teknolojia ya maji. Kuna safu nyingi ya mabomba meupe yaliyopangwa kwa urefu na kutoka juu yake, mimea aina ya mboga imepandwa kwa mpangilio mzuri. Chafu limefunikwa kwa plastiki au kitambaa kinachoruhusu mwanga kupenya.

Huu ni mfumo wa kilimo wa hydroponic , ambapo mimea imepandwa kwa safu nadhifu, kwenye mabomba ya kijivu. Mfumo huu wa kilimo, hauhitaji maji. Mimea hupandwa kwa kutumia maji na virutubisho vingine.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki, unaonekana ukiwa na mirija mirefu ya plastiki ya rangi nyeupe iliyopangwa kwa usawa. Juu ya mirija hiyo mimea ya kijani kibichi na mingine yenye rangi nyekundu imepandwa kwa mpangilio mzuri. Kando ya mfumo huo, kuna ndoo nyeupe na vifaa vingine vya kilimo vilivyowekwa kwa utaratibu.

Bustani hii ya hydroponic inaonyesha mimea aina ya mboga inayokuzwa bila kutumia udongo. Mboga hizi zina majani mabichi yenye mikunjo na zinaonekana zikiwa na afya nzuri. Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyo na mshimo ya kupandia.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki umetengenezwa kwa mabomba meupe ya plastiki, yaliyopangwa kwenye ngazi tatu, yakiwa yameshikiliwa na miundo ya mbao. Mimea yenye majani mabichi inachipuka kutoka kwenye mashimo ya mabomba hayo.

Mboga za kijani kibichi zinamea kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu. Juu kuna paa au wavu unaolinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa. Mandhari inaonyesha kilimo cha kisasa na endelevu, kinachotumia teknolojia ya hali ya juu.

Bustani iliyoinuliwa imetengenezwa kwa mbao nyepesi na kuungwa na matofali ya saruji pembezoni. Ndani yake mimea ya kijani kama saladi au mchicha inakuwa kwenye udongo mweusi. Mfumo wa umwagiliaji mweusi wenye viputo vya kunyunyizia maji, unapita katikati ya mimea ukiunganishwa na bomba kutoka nje ya bustani.

Mfumo wa bustani ya hydroponiki, unaonekana umetengenezwa kwa chombo kikubwa cha plastiki ya kijivu, kikiwa na kifuniko kilichotobolewa matundu kadhaa ambayo yameshikilia mimea midogo, huenda ni miche ya nyanya au mboga nyingine.

Ndani ya chafu kubwa, mimea ya strawberry imepangwa kwa safu ndefu na kwa mpangilio mzuri. Kila mche una majani mabichi yanayometameta. Maua meupe yanayochanua na baadhi ya strawberry nyekundu zikianza kuiva.

Safu kubwa ya vitunguu maji vyekundu imejaa kwenye eneo pana, vikionekana vikiwa vimerundikwa kwa wingi kama sehemu ya mavuno au mandalizi ya soko. Kulia chini, kuna kisanduku cha plastiki la rangi ya samawati lenye vitunguu ndani. Huku mkono wa mtu upande wa kushoto, ukionekana ukishusha vitunguu zaidi kuelekea kwenye kisanduku hicho.

Mikono miwili ya watu imevaa glavu za kinga. Mmoja akiwa amevaa aproni nyeupe, na shati la kijivu lenye mikono mirefu, akishughulikia pilipili hoho za kijani kibichi zilizowekwa kwenye mstari wa uzalishaji.

Shamba kubwa limepangwa kwa ustadi kwa mistari mirefu ya kabichi. Kila kichwa kikiwa kimejaa majani mapana ya kijani kibichi, yanayoonyesha afya njema ya mimea. Katikati ya mistari hiyo kuna bomba jeusi la umwagiliaji wa matone likitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Ndani ya chafu yenye mwanga wa asili unaopenya. Kuna bustani ya nyanya iliyopangwa kwa safu mbili, za mimea kando na njia ya udongo katikati. Kila mmea wa nyanya umefungwa kwenye kamba au vikingi ili kusaidia ukuaji wa wima.

Shamba kubwa linaonekana mbele likiwa limejaa mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu zilizonyooka. Mimea hii, ina majani mapana ikashiria kuwa huenda ni kabichi. Kati ya safu kuna udongo wa rangi ya kahawia unaoonyesha kuwa limelimwa vizuri.

Hili ni kundi kubwa la kuku wa kufugwa wakiwa ndani ya banda lenye nafasi. Wengi wa kuku hawa wana manyoya ya rangi ya kahawia na wekundu wakiwa wamekusanyika kwa wingi wakifunika eneo lote la picha. Kati yao baadhi wamesimama wengine wamelala na wengine wanaonekana wakitembea pole pole.

Vifaranga wadogo wenye manyoya meupe, wanatawanyika sakafuni wakitembea juu ya matandazo ya mbao yaliyonyooshwa kote . Baadhi yao wanaranda huku na huko , wengine wakiwa wamesimama au wamejikusanya kwa makundi madogo

Kundi kubwa la vifaranga wa kuku wa rangi ya manjano limejaa ndani ya banda la kufugia. Wako sakafuni wakitembea na kusongamana karibu karibu. Juu yao kuna mfumo wa kunyweshea na kulishia wenye mabomba mekundu yanayoning'ing'ia kutoka kwenye paa.

Hii ni aina ya kilimo ambayo mimea inapandwa ndani ya chafu. Tunaona udongo mwekundu ambao umepandwa mimea kwenye safu. Mimea hii ni ya kijani kibichi. Mtu mmoja anaonekana amesimama kando ya mimea ya nyanya akiwa ameshikilia shina lake.

Kundi la ng'ombe wa maziwa weusi na weupe wamesimama ndani ya zizi. Wengi wao wanaelekeza vichwa vyao upande wa kulia. Sakafu inaonekana kuwa na matundu na kuna njia nyembamba ya zege upande wa kushoto.

Safu nyingi za uyoga mweupe zimeota juu ya udongo mweusi wenye rotuba zikienea katika eneo pana linalofanana na chafu au shamba la kilimo. Uyoga huo uko katika hatua tofauti za ukuaji, baadhi yakiwa yamekomaa kabisa.

Shamba hili kubwa la kuku lina mistari miwili mikuu ya vizimba vilivyopangwa upande wa kushoto na kulia wa njia ya kati. Kila kizimba kina tabaka kadhaa na ndani yake kuna kuku wakahawia. Vizimba vina mifumo ya kulisha na kunywesha maji na paa za mbao zina muundo unaoruhusu hewa kuingia vizuri.

Ndani ya chafu kubwa ya kisasa, kuna mistari mirefu ya mimea ya kijani kibichi. Baadhi ikiwa katika hatua ya mwanzo za ukuaji huku mingine ikiwa imestawi vizuri na majani mengi. Paa la chafu limeundwa kwa kioo au plastiki ya wazi, iliyoshikiliwa na fremu za chuma.

Muundo mrefu, una safu za nyumba za kijani kibichi, zilizopangwa kwa ustadi, zikionekana kama chafu kubwa kwa ajili ya kilimo cha ndani. Umbo lake ni la mche mraba, uliopinda, na limefunikwa, kwa nyenzo nyeupe inayoruhusu mwanga kupita huku ikilinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa.

Ndani ya jengo kubwa, kuku wengi weupe wanatembea sakafuni. Vifaa kama vyombo vya kulisha na kunyeshea, vimepangwa kwa urefu wa jengo. Paa la jengo ni refu, lililojengwa kwa mbao au chuma, na taa nyingi zinatoa mwangaza mkali. Eneo linaonekana kuwa ni shamba la kufuga kuku, kwa ajili ya uzalishaji wa nyama.

Mandhari ya nje inayoonekana ni ya mashambani au eneo la kilimo, katikati safu ndefu ya vituo vya kilimo vya umbo la nusu duara vilivyofunikwa kwa kitambaa cheupe au kijani kibichi vimepangwa kwa mpangilio mzuri kuelekea mbali.

Hili ni banda kubwa la kuku wa mayai wengi wao wakiwa na rangi ya kahawia. Wamejaa kwenye sakafu ya banda wakizunguka kwa uhuru huku wakila na kunywa. Katikati ya banda kuna vyombo vya plastiki vya kulishia chakula na kunyweshea maji.

Shamba kubwa limetandazwa na mimea ya kijani kibichi iliyo katika safu nadhifu na zilizonyooka huku majani mapana na yanayozunguka yakiashiria uwezekano wa kuwa kabeji. Safu za mimea zinaendelea hadi mbali kwenye upeo wa macho likitoa taswira ya kilimo ya kilimo cha biashara.

Wanawake wawilii wanaonekana wakifanya kazi ya kuchuma majani kwenye shamba kubwa la chai. Huyu aliye karibu zaidi amevaa gauni lenye mistari na kitambaa cha kahawia, huku akiwa ameinama akikusanya majani kwa mikono yote miwili, na kuyaweka kwenye kikapu. Mwingine aliye nyuma kidogo amevaa shati la kijani kibichi na sketi ya kahawia.

Wanaume wawili wamesimama ndani ya chafu kubwa ya kisasa, inayotumika kwa kilimo cha mboga. Mmoja amevaa shati la kijani kibichi na suruali ya samawati, amesimama wima na anamwangalia mwenzake. Wa pili, aliyevaa shati la kijivu ameegemea mbele, huku akikagua mimea aliyoshika kwa uangalifu.

Shamba kubwa la mananasi linaonekana likiwa na safu nadhifu za mimea iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Kila mmea una majani marefu yenye ncha kali na katikati kuna tunda la mananasi lenye magamba magumu ya kijani.

Shamba kubwa refu lenye mpunga wenye rangi ya dhahabu na kijani kibichi umeenea kwote ukionyesha wakati wa mavuno umefika. Mashini kubwa ya kijani na nyeupe iko upande wa kulia ikiwa na bomba refu linalomwaga nafaka kwenye trela nyekundu upande wa kushoto.

Ndani ya chafu kubwa yenye muundo wa matao ya chuma iliyofunikwa kwa plastiki nyepesi. Mwanga mwingi huingia na kuangaza mimea. Safu za mimea ya kijani kibichi zimepangwa kwa mistari iliyonyooka.

Mandhari ya kupendeza, inaonesha mashamba ya chai, yaliyopandwa kwa mpangilio mzuri, juu ya vilima vya kijani kibichi. Katikati kuna njia nyembamba ya udongo mwekundu, inayopita katikati ya mashamba hayo, ikielekea mbali kwenye bonde.

Hili ni shamba kubwa la mahindi machanga yakiwa katika safu. Udongo kati ya safu ni mweusi au kahawia na umefunikwa na mbaki ya mimea iliyopita. Shamba linaenea hadi upeo wa macho na linachukua sehemu kubwa ya picha.

Bustani ndogo inaonekana ikiwa na udongo ulioandaliwa vizuri. Mimea michache midogo imepandwa juu ya matandazo ya nyasi kavu na mfumo wa umwagiliaji wa matone wenye bomba nyeusi unapita katikati.

Mistari ya mimea midogo inayofanana na pilipili imepangwa kwa utaratibu mzuri, kwenye udongo uliochongwa vizuri. Bomba jeusi la umwagiliaji wa matone linapita kando ya kila mstari likitoa matone ya maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Shamba ndogo imepandwa mimea midogo inayofanana na miche ya nyanaya au pilipili na miti ya kwa kutumia mfumo wa umwangiliaji wa matone. Mabomba meusi ya plastiki yamelzwa juu ya ardhi kwa mistari miwili au mitatu na kila mche unapokea maji kupitia matundu madogo kwenye bomba.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao unaonekana umewekwa shambani ambapo bomba jeupe refu limelazwa katikati. Mabomba meusi madogo yanatoka kwenye bomba hilo kuu na kuelekeazwa moja kwa moja kwenye kila mmmea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaonekana shambani. Ukiwa na bomba kubwa, la samawati, upande wa chini. Likisambaza maji kwa mabomba, madogo meusi, yaliyolazwa juu ya ardhi, iliyolimwa kwa mistari

Hapa ni shambani ambapo tunaona miche ya mboga, iliyopandwa kwa mistari mizuri, huku kando yake kuna mabomba meusi yanayosambaza maji. Udongo unaonekana ukiwa na unyevunyevu, ikiashiria, kuwa umwagiliji wa maji unaendelea.

Shamba limelimwa kwa mistari mirefu ya kupishana, na mimea michanga ya kijani kibichi imechipuka kwa mpangilio mzuri. Kila mstari wa mmea una bomba jeusi la umwagiliaji wa matone, lililolazwa ardhini, likionyesha teknolojia ya kisasa ya kumwagilia maji moja kwa moja.

Bomba jeusi la plastiki limelazwa juu ya udongo mweusi, kwenye shamba au bustani likitoa matone madogo ya maji, yanayoanguka moja kwa moja kwenye udongo. Karibu na bomba hilo, kuna mimea michanga ya kijani kibichi, yenye majani madogo inayochipua.

Mfumo wa umwagiliaji wa kilimo maji unaonekana ukifanya kazi katika shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu. Mabomba meusi yamelazwa juu ya ardhi yenye udongo na maji yananyunyuzika kwa nguvu ya ukungu mwembamba.

Mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia maji uanonekana ukifanya kazi shambani huku mabomba ya plastiki ya rangi ya sawati yakiwa yamelazwa ardhini kwa mistari. Kila bomba lina vifaa vya kunyunyizia maji ambavyo vinapuliza maji juu kwa nguvu.

Safu za udongo mwekundu zimetandazwa kwa mstari wa mabomba meupe ya umwagiliaji wa matone, ambaye yanaonekana yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mabomba haya yamepangwa kwa usawa sambamba na safu za kilimo.

Mistari minne ya mabomba meupe ya umwangiliaji wa matone gyamelazwa kwa mpangilio juu ya udongo ulioandaliwa vizuri yakipokea maji kutoka kwa bomba kuu jeusi lililowekwa chini. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kupanda au tayari una mimea changa.

Huu ni mfumo wa umwangiliaji wa matone unaonekana kwenye udongo wenye rangi ya kahawia .Mabomba meusi yamelala juu ya ardhi yakielekezwa moja kwa moja kwenye safu ya mimea midogo iliyokua kwa mpangilio.

Hii ni shamba kubwa lenye udongo mwekundu uliochakatwa au kuandaliwa kwa ajili ya kilimo. Mimea midogo au mashina imepandwa kwa mistari mirefu yenye mpangilio mzuri na wa kisasa. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi ambapo mabomba meusi yanapita kando ya mistari ya mimea.

Safu nyingi za mimea midogo zimepandwa kwenye udongo wa rangi ya kahawia au mwekundu, huku mfumo wa umwagiliaji ukiwa katikati. Bomba refu jeupe linapita kwenye safu hizo likiwa na vifaa vya kunyunyizia maji juu angani.

Bustani ndogo imepangiliwa vizuri kwa mistari ya mimea michanga iliyoota kwenye udongo mweusi wenye rotuba. Kando ya kila mstari kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone, mabomba meusi yaliyowekwa kwa usahihi ili kufikisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hili ni shamba kubwa la kijani linaloonekana likimwagiliwa kwa mfumo wa kunyunyizia. Safu za mimea zimepangwa kwa mistari, iliyo sawa, zikisambaa kwenye eneo lote. Vifaa vya kunyunyizia vinafanya kazi, vikitoa mvuke wa maji unaometameta kwenye mwanga wa jua.

Shamba kubwa limelimwa kwa mpangilio wa mistari ya mimea midogo huku maji yakitiririka kati ya kila mstari kupitia mfumo wa umwagiliaji ya mifereji na mbele kuna mabomba mawili yaliyopinda yakimiminia maji ndani ya udongo wenye rotuba.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukifanya kazi karibu na shina la mmea mdogo. Bomba ndogo jeusi limewekwa ardhini likitoa tone la maji. Tone hilo linaonekana likidondoka taratibu likionyesha njia bora ya kuhifadhi maji.

Bustani hii ya kisasa iliyofunikwa inaonyesha mashina ya mimea ya pilipili hoho ya njano iliyopangwa kwa mistari sahihi. Kila mmea umejaa majani mabichi na pilipili zilizokomaa zinaning'inia zikionyesha hali nzuri ya ukuaji.

Mfereji wa maji umetandazwa katikati ya mimea yenye majani mabichi ukiwa umejaa maji yanayong'aa kutokana na mwangaza wa jua. Ardhi iliyo karibu na mfereji inaonekana kuwa na matope ikiashiria kuwa mvua imenyesha au umwagiliaji umefanyika hivi karibuni.

Muundo mrefu wa bomba la chuma, linalotembea kwenye magurudumu, unaonekana uki mwaga maji kupitia pua ya kunyunyizia zilizopangwa kwenye bomba hilo. Maji yanatoka kwa shinikizo yakitengeneza ukungu unaotawaanyika juu ya mimea ya kijani iliyopandwa kwa mistari.

Hili ni shamba kubwa limegawanywa katika matuta marefu ya udongo ambapo vijito vya maji vinatumika kwa umwangiliaji. Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye kila tuta ikiwa katika safu zinazozidi mbali. Maji ya vijito yanaonekana machafu yanaakisi anga.

Ardhi nyekundu ya rangi ya udongo inaonekana ikiwa imetayarishwa vizuri kwa kilimo. Mistari miwili ya mimea midogo, mingine ikiwa michanga kabisa, imepangwa kwa mpangilio maalum. Kando ya kila mstari kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Mfumo wa umwagiliaji maji umeonyeshwa shambani. Bomba kuu linaloleta maji linapita katikati ya shamba likiwa limeunganishwa na sprinklers zinazonyunyiza maji. Mimea imepandwa kwa usawa katika safu zilizonyooka na maji yanatoka kwenye kifaa kimoja na kuelekea kwenye udongoo uliojaa unyevu.

Shamba hili limeandaliwa kwa kilimo ndani likiwa na mistari mirefu ya matuta ya udongo mwekundu yaliyopangwa kwa usahihi. Kila tuta lina bomba jeusi la mfumo wa umwagiliaji wa matone, likiwa limeekwa kando tayari kumwagilia mimea. Muundo huu ni wa plastiki inayoweka kivuli na kulinda mazao.

Shamba hili, lina safu zilizopangwa vizuri, za mimea midogo ya kijani kibichi, yenye majani mapana ya umbo la moyo. Mimea hii, imepandwa kwenye udongo wenye unyevunyevu, wa rangi ya kahawia. Mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaonekana ukipita kandokando ya kila safu, kupitia mabomba meusi membamba.

Safu za udongo zimetandazwa kwa mpangilio mzuri. Kila moja ikiwa na mimea midogo inayoanza kuchipua. Mabomba meusi ya plastiki yanapita sambamba na kila safu, yakisambaza maji polepole kwa mfumo wa matone.

Shamba kubwa lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari mirefu. Inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwangiliaji wa matone kupitia mabomba meusi yaliyolazwa karibu na kila mstari wa mimea, pengine maharangwe. Udongo wa kahawia unaonekana kuwa na rotuba.

Mimea midogo imepangwa kwa safu kwenye shamba lililonyeshewa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi membamba yameekwa kando kando ya kila safu yakitoa matone madogo ya maji, moja kwa moja kwenye mzizi wa kila mmea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, umewekwa shambani, ambapo mabomba makuu ya rangi ya kahawia au kijivu yamepangwa sambamba ardhini. Kutoka kwenye mabomba haya, mirija midogo mieupe inaelekezwa kwenye kila mche mchanga.